Wanawake watatu wenye nyuso zilizojawa na furaha, wanaonekana wameketi kila mmoja akiwa ameshika kalamu na wakiendelea na majadiliano kuhusiana mada iliyoko mezani ili kuweza kupata jawabu la changamoto iliyoko mbele yao.

Kundi la watu wazima, wanawake na wanaume, wakiwa wameketi na kutengeneza duara katikati, wakiendelea na majadiliano; hii inaonyesha wapo katika kujifunza elimu ya watu wazima ambayo itawasaidia kuweza kukabiliana na maisha yao ya kila siku.

Wanawake walioketi katika eneo la wazi la biashara, ambapo wao wanaendelea na kazi ya ushonaji, hii inaashiria kua wanaendelea na kazi pamoja na mafunzo ya ushoji katika cherehani walizo nazo.

Katika mandhari ya shamba, kundi la watu linaonekana likipokea elimu na mafunzo kutoka kwa mkufunzi au mtaalamu wa kilimo. Hii husaidia wakulima hao kuweza kujifunza mbinu bora za kilimo.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika eneo la nje na kutengeneza duara wakiendelea na majadiliano mbalimbali, majadiliano hayo huwasaidia kuweza kubadilishana taarifa na ujuzi mbalimbali.

Darasa la watu wazima wanawake kwa wanaume linaloendelea katika chumba cha darasa au mahabara ya vifaa vya kieletroniki, ambapo kila mmoja anakifaa cha kieletroniki aina ya kompyuta kilichopo mbele yake, ambacho anatumia kujifunza kwa vitendo.

Katika chumba cha maktaba kilicho sheheni vitabu vingi sana, mwanamke mmoja aliye valia fulana nyeusi, anaonekana akitabasamu. Huku akiangalia vitabu na kuweza kuchagua aina ya kitabu anachotaka kukisoma.

Katika mahafali ya kuhitimu mafunzo, mgeni rasmi akimtunuku cheti mhitimu mmojawapo kama uthibitisho wa ushiriki wa kijana huyo katika mafunzo hayo na kuwa ameshapata elimu hiyo iliyokuwa ikifundishwa.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume kila mmoja akiwa ameketi kwenye kiti chake mwenyewe, wakitazama kwa makini na kupiga kwa makofi kwa kile kinachoendelea mbele wanapotazama.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati darasani huku wakiendelea kujifunza na mwalimu wao akiwalekeza. Hii inaashiria elimu ya watu wazima inayolenga katika kuwasaidia watu hao kuweza kujifunza kuhesabu, kusoma pamoja na kuandika.

Wanaume watatu walioketi kwa kuzunguka meza huku wakiendelea na majadiliano. Majadiliano hayo yanawawezesha kuweza kupashana taarifa mbalimbali na kuelekezana katika masuala mbalimbali yanayowahusu moja kwa moja.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi kwa kuzunguka duara ndani ya chumba, wakiendelea na majadiliano. Majadiliano hayo huwawezesha kuweza kubadilishana taarifa na ujuzi mbalimbali na kuweza kuoata maarifa, yanayowawezesha kukabiliana changamato watakazokutana nazo.

Kundi la watu, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika viti na meza huku mezani kukiwa na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wote wako makini wanaonekana wakiendelea na mafunzo huku mkufunzi wao akiwa amesimama mbele akiendelea na darasa.

Kundi la vijana waliosimama katika eneo la ndani, huku wakitazama mchoro uliobandikwa ukutani na wakitumia mchoro huo kuelekezana na kujifunza kwa pamoja.

Kundi la watu wazima wa rika tofautitofauti walioketi katika chumba cha darasa huku wakiendelea kufurahia na kupata mafunzo mbalimbali kwa pamoja. Mafunzo hayo huweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali watakazokutana nazo katika kimaisha.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi katika chumba cha darasa wote wakiwa na madaftari mezani, na huku wakiangalia mbele kuendelea kujifunza na kupata taarifa kwa umakini sana kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi katika viti na meza huku wakisikiliza kwa makini taarifa na mafunzo yanayotoka kwa mkufunzi wao aliyesimama mbele yao. Mafunzo hayo huwasaidia kupata maarifa ambayo yanawasaidia kukabiliana na changamoto za maisha.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa, ameketi katika kiti huku mezani kukiwa na kifaa cha kielectroniki aina ya komputa. Na wanaume wawili wakiwa nyuma yake wakiendelea kumsaidia na kumpatia mafunzo kwa vitendo ili kuweza kupata ujuzi.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama wakizunguka meza, na kwenye meza hiyo kukiwa na karatasi kubwa nyeupe, ambazo mwanaume mmoja ameinama akiandika kwa herufi kubwa katika karatasi hizo.

Makundi ya watu wazima wakiwa wameketi wakiendelea na mijadala mbalimbali katika kundi mojawapo mwanaume mmoja ameshika karatasi iliyoandikwa maandishi makubwa na wote wakiendelea kusoma kujifunza pamoja na kujadili kwa pamoja.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi na kumzunguka mwanamume mmoja mtu mzima, ambaye anaendelea kuwapa taarifa au mafunzo mbalimbali huku wao wakimsikiliza na kupokea taarifa hizo au ujuzi huo kwa makini sana.

Mwanamke mmoja aliyevalia fulana nyeusi, amesimama huku akiendelea kuchambua aina ya kitabu anachokitafuta katika maabara ya vitabu. Hii inaonyesha upatikanaji wa vitabu mbalimbali; vinavyotoa elimu na mafunzo mbalimbali katika chumba hicho cha maabara.

Watu wazima watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili, wakiwa wameketi wakiendelea na majadiliano huku mezani kukiwa na kifaa aina ya kompyuta mpakato ambacho wanakitumia katika majadiliano hayo.

Darasa la watu wazima wanaume kwa wanawake ambapo wanaendelea na mijadala tofauti tofauti, huku kila mmoja anaonekana akishiriki katika kuchangia na kutoa taarifa katika mada inayoendelea darasani, mezani kila mmoja akiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato.

Watu wazima watatu wanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na wanawake wawili wakiwa wameketi kila mmoja mezani akiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato huku akiendelea na mafunzo au kwa vitendo.

Wanaume kadhaa waliosimama na kuzunguka meza, wakitazama mezani ambapo mwanaume mmoja wao anaandika katika karatasi kubwa nyeupe kwa maandishi makubwa.

Kundi la wanaume watatu na mwanamke mmoja walioketi katika meza, kwa kuzunguka duara, huku mezani kukiwa na vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato pamoja na simu; kundi hili la watu linaonekana likiendelea na mjadala pamoja na kujifunza kwa vitendo.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi na kuzunguka huku wakiendelea na mijadala mbalimbali inayowahusu mmoja wao anaonekana akiongoza mjadala huo au akitoa taarifa au mafunzo kwa wenzake.

Mwanamke mtu mzima akiwa ameshikilia cheti huku akitabasamu. Hii inaonyesha kuwa mwanamke huyu anafurahia kuhitimu kwake kwa mafunzo; aliyokuwa akipatiwa kwa kipindi fulani na hatimaye ameweza kuhitimu.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi katika chumba chenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa makini na karatasi zake zilizoko mezani, akisoma pamoja na kuandika hii inaashiria wakiwa wako makini kufanya mtihani katika elimu au mafunzo wanaoyapata ya watu wazima.

Kundi la watu wakikwa kwenye chumba bora na chenye mwangaza wa kutosha wakiendelea kujifunza, huku mwanaume mmoja anaonekana akimuelekeza mwanamke mwingine huku mezani kukiwa na kifaa cha kieletroniki, aina ya kompyuta mpakato.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi kwenye mkeka chini katika eneo la nje wakiwa wanasoma madaftari au vitabu walivyovishika, na mwalimu mwanamke akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha. Hii inaashiria elimu ya watu wazima ya kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu.

Elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ambapo wanawake wanaonekana wamekaa katika madawati, wakiwa makini sana kusikiliza pamoja na kuandika katika madaftari yaliyo katika meza zao, na kupata ujuzi wanaohitaji.

Katika chumba watu watatu wanaonekana wameketi, ambapo mwanaume mmoja anatumia kifaa cha kielektroniki aina ya compyuta mpakato kuwa elekeza wanawake wengine wawili pembeni yake, kuwasaidia kupata ujuzi wa vitendo.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi katika chumba cha ndani chenye mwanga wa kutosha, mbele yao kuna mwalimu ambaye wanamsikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu anayowapatia; hii ikioyesha kuwa ni elimu ya watu wazima ikilenga hasa: kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kundi la watu wengi sana walioketi chini ya miti katika majani kwa kuzunguka, wanaonekana wakiendelea na mkutano. Huku mmoja wapo anayeongoza mkutano huo amesimama katikati yao.

Darasa la watu wazima linaloendelea. Huku wanawake wawili wanaonekana wakifurahia mafunzo hayo yanayoendelea na mwanamume mmoja amesimama pembeni yao akiwaelekeza. Mezani kuna kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato ambacho wanatumia kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo.

Mwanamke aliyetabasamu ameshika kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, akiwa katika chumba ambacho kinaonyesha kuna watu wengine kwa mbali wakiendelea kujisomea.

Katika darasa au maabara ya vifaa vya kielektroniki, wanafunzi watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutumia vifaa vya kielektroniki, hasa kompyuta mpakato zilizoko mezani, wakiwa na mkufunzi wao ambaye akiwarekebisha pale wakikosea.

Wasichana wanne wakiwa wamesimama huku wameshikilia picha tofautitofauti zenye picha za bara la afrika, wasichana hao wamesimama na kushika picha zao kwa mbele huku wakiwa wametabasamu.

Kundi la watu wazima wakiwa katika chumba cha kisasa na chenye mwangaza wa kutosha, wakiendelea kujifunza huku baadhi yao wakionekana wamekaa wakiendelea na mjadala mezani.

Kundi la watu wazima wameketi katika chumba cha darasa, wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao. Watu hao wanasikiliza kwa umakini mkufunzi wao, ili kuweza kuelewa na kupata taarifa wanayopatiwa.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume walioketi kwa kuzunguka meza huku baadhi yao wakiwa wamesimama. Watu hawa wanaonekana wakiendelea na majadiliano na kubadilishana taarifa mbalimbali, pamoja na kupeana mafunzo ambayo huwapatia ujuzi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama mbele, na kila mmoja ameshikilia cheti cha uthibitisho wa ushiriki wake katika mafunzo waliyokuwa wakipatiwa.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba, mezani kukiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato na wote wakiwa wanatazama kwa umakini taarifa iliyo katika kompyuta mpakato hiyo.

Watu wazima watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili, wakiwa wameketi katika eneo la wazi na wameketi katika meza ya duara, wakiendeea na majadiliano na kuweza kubadilishana ujuzi na taarifa mbalimbali. Huku mezani kukiwa kuna vitabu pamoja na madftari wanayoyatumia.

Katika chumba ambacho kimejaa watu wengi (wanawake kwa wanaume). Wameketi huku wakitazama mbele kwa umakini yaani wakisikiliza kile kinachoendelea, huku mmoja wapo (mwanamke) amenyoosha mkono ishara ya kuwa anahitaji kushiriki katika mada inayoendelea.

Kundi la wanawake walioketi katika chumba cha darasa katika madawati wamevalia fulana nyeupe na zenye maandishi yanayo fanana kama sare huku wakitazama mbele na kuendelea kupata mafunzo yanayo tolewa na mkufunzi wao.

Wanawake kadhaa wameketi katika madawati katika chumba cha darasa, wakiendelea kupata elimu ya watu wazima isiyo rasmi. Elimu huweza kuwapatia ujuzi kiasi cha kuweza kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni maabara ya mambo ya kieletroniki, huku wakiendelea kujifunza au wakipata ujuzi ambao utawasaidia kuweza kujiajiri au kuajiriwa au hata kuweza kujipatia kipato na kuendesha maisha yao wenyewe.

Kundi la watu wazima walioketi katika chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiendelea na majadiliano mbalimbali. Huku mshiriki mmoja akionekana amevaa suti nyeusi amesimama na akichangia hoja katika majadiliano hayo.

Katika chumba mithili ya maabara ya kompyuta , watu wazima wa kiume wanaonekana wakiendelea kupata mafunzo kwa vitendo huku mezani tukiwa kuna vifaa aina ya kompyuta wakivitumia kwa ajili ya kuweza kujifunza na kupata ujuzi.

Wanaume wawili walioketi katika viti huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Mwanaume mmoja anaoneka akimwelekeza mwanaume mwingine ili aweze upata ujuzi anaompatia, ambao utamsaidia kushughulika na matatizo au changamoto zitakazojitokeza.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwa umakini sana, katika chumba cha darasa kinachoonekana kuwa kimeshachakaa. Watu hawa wakiwa wameketi katika madawati, wakiendelea kupokea mafunzo mbalimbali.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye viti na madawati huku wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali kutoka kwa mwalimu ambaye yuko anamuelekeza mwanafunzi mmoja wapo, mafunzo hayo huwasaidia kuweza kupata ujuzi na elimu mbalimbali.

Wanawake watu wazima wa aina ya jamii ya kimaasai, wakiwa katika chumba cha darasa wameketi wakijifunza elimu ya watu wazima. Elimu hii huwasaidia kuweza kujua kuandika, pamoja na kusoma.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika chumba, huku wakiwa wanamtazama mbele ambako wanapata mafunzo au taarifa kutoka kwa mkufunzi wao. Kati yao mwanamke mmoja anaonekana akinyoosha mkono, ili kuweza kutoa mchango wake katika mafunzo haya.

Katika chumba cha darasa mwanamke mmoja aliyeketi katika kiti na meza, anaonekana akiwa makini sana katika kuandika katika daftari mithili ya kufanya mtihani, hii inaonyesha ni elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Katika chumba cha maabara ya vifaa vya kielektroniki wanaume watatu wanaonekana wakiendelea na mafunzo kwa vitendo, huku mmoja wao anaonekana ndiye akiwafundisha na kuelekeza mahali ambapo amekutana na changamoto.

Watu wa jinsia tofauti walioketi na kutengeneza duara, huku wakiendelea na mjadala. Hii inaonyesha elimu kwa watu wazima ambayo huwasaidia kuweza kupata ujuzi wa kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti tofauti, wakiwa wameketi katika eneo lao la wazi lenye paa. Huku kila mmoja akiwa makini na kifaa chake cha kielektroniki kama kompyuta mpakato au simu.

Mwanamke mtu mzima akiwa katika darasa ambalo mafunzo ya watu wazima ya kuandika kuhesabu pamoja na kusoma yakiendelea, anaonekana akiandika ubaoni akionyesha kuwa anajifunza kuandika.

Kundi la vijana kadhaa wa kike kwa kiume walioketi kwa kuzunguka meza na kuendelea na mjadala, inaonekana kila mmoja ana nafasi ya kuchagia na kutoa taarifa katika kile anachokifahamu, kuhusiana na mada iliyopo mezani.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama na kuvalia majoho meusi, hii inaonyesha kuwa ni siku ya mahafali yao katika elimu na mafunzo waliokuwa wakiyapata chuoni hapo.

Elimu isiyo rasmi ya watu wazima, kundi la watu linaonekana likiwa darasani. Likiendelea na mafunzo mbalimbali ambapo wanawake hao na wanaume hao, wanaendelea kupata elimu inayowawezesha kuweza kujua kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Wanawake watatu waliovalia mavazi mazuri pamoja na kujifunga vilemba katika vichwa vyao wameketi katika eneo la darasa, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha elimu ya watu wazima ambayo inahusisha: kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Wanawake kadhaa wakiwa katikati ya chumba wameketi huku wakimsikiliza mwalimu wa kiume aliye simama mbele yao na kuwafundisha. Hii inaonyesha ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima wakijifunza vitu kama kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Makundi ya watu wazima wanaume kwa wanawake yakiwa yameketi kwa kuzunguka meza yakiendelea na mijadala mbalimbali. Mijadala hiyo huwasaidia kuweza kubadilishana taarifa na ujuzi mbalimbali kati yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wanaonekana wakiwa darasani wameketi, kila mmoja akiwa makini kusikiliza kile kinachoendelea, huku akiendelea kuandika katika madaftari yaliyoko mezani.

Watu wazima wakiwa wameketi wakizunguka meza, katika chumba cha darasa na mmoja wao akiwa akiandika na kuwaelekeza, yaani kuwapatia ujuzi mbalimbali wanao uhitaji.

Kundi lla watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa katika chumba cha darasa huku wakiendelea kujifunza. Mafunzo hayo huwapatia maarifa na ujuzi ambayo huwasaidia katika kushughulika na matatizo mbalimbali yanayojitokeza katika maisha ya kila siku.

Mwanaume mmoja ameketi akisoma kwa umakini vitabu vilivyoko mezani kwake, eneo alilopo linaashiria kuwa ni eneo la maktaba kwa maana lina sehemu za kujisomea na vitabu vya kutosha.

Kundi kubwa la wanawake kwa wanaume walioketi katika viti na meza, huku wakiwa na umakini mkubwa kwenye madaftari au vitabu vilivyoko mezani kwao kwaajili ya kufanya mtihani. Wameketi katika eneo la wazi lenye paa juu yao.

Elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ambapo kundi la wanawake walioketi huku wakiwa wamepakata watoto, kila mmoja wanasikiliza kwa makini mkufunzi aliye simama mbele yao. Watu hawa wameketi ndani ya hema

Watu wazima wanne walioketi wakizunguka meza ndani ya chumba, huku mezani kukiwa kuna karatasi. Na wote kwa umakini mkubwa wakitazama na kusoma yale yalioyoandikwa katika karatasi huku wakiongozwa na mwanamke mmoja.

Wanafunzi walioketi katika chumba kinachoonekana kuwa ni maabara ya vifaa vya kielektroniki. Wanafunzi hao wameketi, kila mmoja katika kiti na meza huku akiwa makini sana na karatasi zilizoko mezani kwao, akiandika au kusoma kile kilichopo mezani kwake.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni kwa kumfunga kitenge amesimama huku akisoma karatasi zilizoandikwa maandishi makubwa ubaoni, hii inaashiria ni elimu ya watu wazima wakijifunza na kupata ujuzi wa namna ya kuandika, kusoma, pamoja na kuhesabu.

Watu wazima wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa wameketi kwenye madawati katika darasa dogo, wote wakiwa wanasikiliza kwa umakini kwa kile ambacho kinaendelea mbele yao.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika darasa, wakiendelea na mafunzo. Huku mfukufunzi wao akiwa amesimama mbele akiendelea kuwafundisha na wao wakitazama, kusikiliza na kuandika kwa umakini sana.

Mwanamke mmoja wa aina ya jamii ya kimasai akiwa amesimama ubaoni akisoma na kutabasamu, hii inaonyesha mwanamke huyu anapata elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayomwezesha kuweza kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Kundi la watu wazima walioketi katika eneo la wazi na la nje lifananalo na shamba, wakiendelea kupata mafunzo kutoka kwa mkufunzi wao, mafunzo haya huwasaidia kuweza kupata elimu bora na namna bora ya kuweza kuendeleza kilimo na kuleta matokeo bora katika ukulima wao.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi katika chumba cha darasa. Huku wakisikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao katika mimbari, akiendelea kutoa ujuzi au maarifa.

Kundi la watu wa rika tofautitofauti na jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wameketi katika chumba cha maabara. Huku mkufunzi wao akiwa amesimama mbele na kuendelea kuwafundisha wanafunzi hao ambao wanasikiliza na kutazama kwa makini sana.

Kundi la watu walioketi wakiendelea na mjadala ulioko mezani, huku mmoja wapo anaonekana akisoma taarifa na kuwashirikisha wengine wazo lake, katika mjadala huo unaoendelea.

Mjadala unaendelea kati ya watu wazima watatu ambao wamekati kwa kuzunguka wakiendelea na majadiliano. Majadiliano hayo yana husiana na kupashana taarifa na ujuzi mbalimbali kati yao ili kuweza kuleta suluhu katika changamoto ilioko mbele yao.

Watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi katikati ya chumba wakizunguka meza wakiendelea na majadiliano, hii inaonyesha kikao hiki kinaendelea ili kusuluhisha au kuleta mkakati katika jambo lililoko mbele yao.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume, wameketi katika chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha. Huku mmoja wao mwanamke akiwa amesimama na kusoma kwa sauti katika daftari lake, huku wengine wakimsikiliza kwa makini sana.

Kundi la wanawake watu wazima wakioketi katika chumba cha darasa, wameketi wakisikiliza kwa makini, mmoja wao ambaye anawapa taarifa, wanawake hawa wamevaa barakoa kwa namna isiyo rasmi yaani wamevaa barakoa na kushusha chini ya videvu vyao.

Wanawake wanne wakiwa katika chumba, wakiendelea na mafunzo ya ushonaji. Mafunzo hayo ni kwa ajili ya watu wazima, kuweza kuwasaidia kupata ujuzi wa ushonaji, hivyo kuweza kuwasaidia kujiajiri na kujipatia kipato, kwa ajili ya kuendesha maisha yao wenyewe.